Vitabu hivi vinaweza kusaidia wanafunzi walio shuleni kwa kuwa wanaweza kutumia vitabu hivi kwa masomo yao na baadaye wanaweza kujua kusoma na kisha kuandika pia.

Katika darasa kuna viti ambavyo wanafunzi wanatumia kuziandikia na kuweka vitabu juu. Viti hivi vimeweza kukutanishwa kuonyesha kuwa kuna mazungumzo ya wanafunzi waliokuwa wanasoma katika viti hivi.

Katika darasa kuna viti ambavyo wanafunzi wanatumia wanapokuwa wanasoma na pia wanapofanya mtihani yao. Viti hivi, vinasaidia wanafunzi hao wasiwe na hofu lolote wakati wanaposoma.

Hapa ni kwenye ofisi na pale ofisi kumeandikwa kwa shelfu kua kuna vitu na vitabu vimepangwa kwa laini. Ukitaka kitabu unaweza kupata kwenye mahali ambapo ilikua umeiweka.

Kwenye serikali, kuna huduma fulani huwa una mpangilio fulani, unapata kuna huduma ambayo husaidia watoto kiziwi, watoto hao hupelekwa hapo na kuhudumiwa wanaweza kusomeshwa na kusaidiwa ili wapate kusikiza kutumia vifaa fulani.

Mahali hapa ni mahali ambapo tarakilishi imewekwa na tarakilishi hizi ni vifaa ambavyo watu wanaweza kutumia kwa teknologia na kuweza kutengeneza vitu vyao kwa kutumia mashini hii.

Mlango huu, imeeza kuandikwa kwa jina ya Agnes, na jina hii ni ya mwalimu wa darasa la kwanza, ambapo ukiweza kutaka usaidizi kwa mwalimu huyu, unaweza kuingia kwenye mlango hii.

Kitabu hiki ni kitabu cha darasa la pili na lina usaidizi kwa wanafunzi kwa kuwa wanaweza kujifunza kusoma na kuweza kuandika kwenye vitabu hivi.

Kuna michezo ambayo inaendelea katika uwanja hii. Mchezo hii ni mchezo wa kuruka. Na mtu huyu anafanya zoezi ya mchezo hii ambayo yanapendeza ya kuruka na mchezo huu ni mchezo ambayo unaburudisha watu.

Kitabu hiki ni kitabu ambacho wanafunzi wanatumia darasani, ili kuweza kusoma na kupata mawaidha na kuweza kujifunza kuandika na kujua kusoma.

Kuna wakimbiaji ambao wanafanya zoezi .Mkimbiaji huyu muthai anaweza kutembea na kukimbia na mwenzake kwa kua

Sehemu hii ni sehemu ambayo mkasa wa moto ukiweza kutokea ni sehemu ambao watu wanaweza kusanyika na pahali hapa pameandikwa fire assembly point ni sehemu hiyo.

Katika ofisi kuna vifaa ambavyo vimeundwa na vifaa hivi vimetengenezwa kwa kua unaweza kuweka vitabu hivi ambavyo unaweza kutoa wakati mtu anahitaji ama unahitaji kutumia.

Kitabu hiki ni kitabu cha darasa la pili na wanafunzi wanatumia shuleni kitabu hiki ili kuweza kujua, kujifunza na kuweza kuandika pia.

Kuna kitabu ambacho kimeandikwa na kitabu hiki ni kitabu ambacho kimeadikwa maswali na kimeweza kusahihishwa na zingine zimeweza kunoa.

Mlango hii ni mlango ambapo unaweza kufungua na kuingia katika nyumba hiyo, mlango hii ni mlango wa darasa la sekondari ya kwanza, ukitaka kuingia kwenye mlango hii unaweza kufungua na kuweza kuingia.

Jumba hichi ni jumba ambalo ni ya ghorofa na imeweza kujengwa na kupakwa rangi nzuri hiyo na mahali hapa ni shule ambao wanafunzi wanatumia kujifunza na kusoma vitu ambavyo wameenda kusomea shuleni humo.

Kuna tarakilishi ambayo imo kwenye ofisi. Na tarakilishi hizi ni bidhaa ambazo zinaweza kutumiwa wakati ambapo mtu anataka kutengeneza vitu ambavyo viko katika mtandaoni.

Mwanamke amebeba mtoto mchanga. Amesimama chini ya mti mkubwa. Mtoto analia na amevaa koti la rangi ya bluu. Mwanamke amevaa nguo nyeupe na anaangalia mbele. Nyuma yao kuna gari nyeusi.

Katika mlango hii kuna maneno ambao yameweza kuandikwa na maneno hayo yameweza kuandikwa kwenye herufi kubwa na herufi ndogo. Maneno hao yana maana ya kuwa unaweza kuwa makini na kuweza kusoma kwenye darasa hiyo ama shule hii.

Kuna michezo ambayo inaendelea katika eneo hili, michezo hii ni michezo ya kuendesha boti kwenye maji na kuna mashindano ambayo inafanywa na watu hawa wanafanya zoezi ya kuendesha boti hii kwa maji.

Walemavu pia huwa na mashindano yao mashindano yao ya ulemavu umesaidia sana kuliko ku awo walemavu kukaaa bure katika mashindano hao hupewa baisikele zao za kutumia kukimbilia kama mashindano yao na Ushindana na mshindi huwa anapewa sawadi

Ni Jumatatu tarehe ya kumi na nne, Februari, mwaka wa elfu mbili kumi na tano. Kuna maswali ambayo yameandikwa kwenye ubaoni na wanafunzi wanasoma sentensi hiyo imeandikwa kwenye ubao.

Chumba hiki kimeweza kujengwa, kwenye matofari na mawe, na imeeza kupakwa rangi, ya mabati ya nyekundu, na pia nyumba hii inasaidia, kwa kazi ambazo, zinaendelea pale.

Kitabu hiki kimechorwa picha nne, picha moja ya mtu ambaye amesimama na kijana ambaye ameshika kitabu kingine. Kitabu hiki kinafunza watoto kujifunza kuandika na kujua kusoma.

Jumba hiki kimeweza kujengwa na ina faida kwa kuwa watu ama wanafunzi wanaweza kutumia tarakilishi hizi ili kuweza kusoma na kuwawezesha kujua kutumia.

Kiti hiki ni kiti ambako wanafunzi wanatumia wakiwa darasani ili kuwasaidia kusoma na kuwekelea kitabu juu ili wasiweze ama waweze kuandika vizuri.

Bendera hii ni bendera ya nchi ya Kenya na kuna sherehe ambayo imefanyika kwa kuwa watu hawa ni wachezaji wa Kenya na wameweza kushinda kikombe hicho.

Katika uwanja huu kuna michezo ambayo inaendelea na watu hawa ni watu ambao hawatazami na ni wapofu. Kuna mtu ambaye anamsaidia kwa michezo hii.

Mchezaji huyu ameweza kuwa mshindi na ameweza kupata nafasi ya kwenda Paris kuweza kucheza mchezo huo ambako alikuwa anacheza.

Vitabu hivi ni vitabu ambazo wanafunzi wanatumia kwa darasa la saba na vitabu hivi vianweza kusaidia wanafunzi hawa kujua kusoma na pia kuandika.

Katika uwanja huu kuna michezo ambayo huwa inafanyika katika uwanja huu. Mama huyu ako kufanya mazoezi katika uwanja huu akingoja michezo ambayo iko mbeleni. Kuna vijana wawili ambao wanatazama mama huyu akifanya mchezo huu.

Kifaa hiki ni kifaa ambacho kinatumiwa kwenye ofisi na inatumika kwa kutengeneza maneno ya intaneti ili iweze kusaidia watu wanapotumia tarakilishi zao kwa ofisini .

Katika ubao kuna siku za wiki ambazo zimeandikwa na siku hizi watoto wanaweza kutumia wanapofunzwa darasani ili kujua siku hizo za wiki.

Mchezo ya uogeleaji ni mchezo inaeza fanywa na kila mtu. Walemavu pia siku hizi wanaeza fanya uogeleaji. Katika michezo ya uogeleaji kwa walemavu wanaeza kutumia chombo fulani wanayetumia kushindana na walemavu wenzake.